Taa za barabarani zilizowekwa kwa lengo la kuboresha usalama wa magari na watu wanaotembea kwa miguu. Nyekundi ikiwa imewaka kwa kuonyesha kusimama kwa tararibu za upande mmoja wa barabara na kuruhusu shunguli zingine ziendelee

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika kwenye ujenzi wa barabara, pembeni kukiwa na mfanyakazi aliyevaa mavazi ya usalama kuonyesha kazi hii inazingatia tahadhari zote za madhara yanayoweza kujitokeza. Ujenzi huu wa barabara hurahisisha harakati za watu na bidhaa zao, kutokana na miundombinu bora inayopelekea kuchochea maendeleo ya kiuchumi.

Malori manne ya rangi nyeupe na nyeusi yamesimamisha kwenye mstari kwenye dampo kubwa la taka, huku mashine ya kuchimba ikiwa tayari kusambaza au kufunika uchafu huo. Mfumo huu ni muhimu kwa kudhibiti uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii, pia huzuia kuenea kwa magonjwa na kulinda vyanzo vya maji na ardhi dhidi ya sumu zitokanazo na taka zisizosimamiwa vizuri.

Chumba kidogo cha choo chenye ukuta na sakafu vilivyotengenezwa kwa vigae ili kudumisha usafi kwa urahisi pipa la rangi ya blue kwa ajili ya kutupia uchafu laini kama karatasi au taulo za kike pia kina mfumo wa kuvuta maji ambapo taka za binaadamu husafirishwa na nyingine zinakusanywa kwa njia sahihi hivyo huzuia uchafuzi wa mazingira na kuimarisha afya ya jamii.

Chumba kilichogawanyika katika vyumba vidogo vyenye muundo wa vyoo au maliwato, vikiwa na sehemu ya kunawia mikono baada ya matumizi binafsi, pamoja na kifaa cha kuhifadhi taka kwa lengo la kutunza na kuhifadhi mazingira.

Taka mbalimbali kama makaratasi, makopo na mifuko zimetupwa mbele ya ukuta wa jengo, bila mpangilio au utaratibu maalumu wa kuhifadhi mabaki hayo, hivyo kupelekea uchafuzi na uharibifu wa mazingira.